Mama na mtoto wake wameketi kitandani ndani ya chandarua cha mbu; ambacho ni cha rangi ya buluu na kimefunika kitanda kizima, jambo linaloashiria kuwa wanajikinga dhidi ya mbu wanaoweza kusababisha malaria. Mandhari ya picha hii ni ya usiku au mwanga wa ndani na picha imeangaziwa kwa taa ya buluu, jambo linaloipa taswira ya utulivu.

Kwenye kliniki ama kituo cha afya, watu wameketi katika chumba hiki. Watu hawa wameketi kwenye safu na wamevaa barakoa zao ili kujiepusha na maambukizi. Kando kuna mfanyakazi wa afya ambaye anajihusisha katika shughuli flani.

Wanaume wawili ambao ni madaktari, mmoja amevaa nguo nyeupe. Wako ndani ya chumba cha hospitali. Mmoja anapitia rekodi. Wagonjwa wawili wanaonekana kutoka dirishani wakichukua dawa. Kuna dawa kwenye shelf nyeupe.

Ndani ya chumba cha hospitali kuna mgonjwa mahututi. Mkono wa kulia kuna beji ambapo amechomwa sindano. Wataalamu wa tiba wanamhudumia mgonjwa wamejishindia vifaa vya kujikinga maski na glovu kuashiria kuwa mgonjwa ana ugonjwa wa kuambukiza. Nyuma kuna baadhi ya vifaa vya hospitali ambavyo havionekani vizuri.

Katika chumba cha upasuaji kuna wataalamu wa afya wanne, ambao wako katika shughuli ya upasuaji. Wamevaa mavazi ya upasuaji ya kijani, pamoja na kofia na maski. Wanazingatia taratibu za usafi, na usalama.

Mwanamke mzee amechomwa sindano kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa kama vile Covid. Hivyo watu wote pale chumbani wamejifunika barakoa katika hospitali ya umma ambako ni wagonjwa wengine wapo. Pembeni kuna sanduku ambalo hutumika kuzuia chanjo isiishe kwanza.

Watu wamevalia mavazi ya heshima. Baadhi wapo katika suti na wengine wamevalia nguo za rasmi, jambo linalodokeza kwamba huenda ni tukio rasmi kama uzinduzi wa huduma mpya, hafla ya kijamii au programu. Wamekusanyika karibu na gari jeupe lenye alama ya msalaba wa huduma ya juu ya afya linalofanana na tukio ya tiba kinachotembea ama mobile clinic .

Watu wawili wanafanya kazi ya huduma ya afya katika mazingira ya wazi. Kuna mzee mmoja ambaye ameketi kwenye kiti na ana hudumiwa, watu hawa wa afya wamevaa koti la bluu na wanafanya kazi na vifaa vya kupimia. Nyuma yao kuna nyumba ambayo imeundwa kwa hema ikiashiria kwamba haya ni maeneo duni.

Makonteina meupe yakiwa yamewekwa ardhini yametengenezwa na kuhifadhiwa kwa matumizi ya matibabu ya wananchi. Kuna maandishi kwenye kuta zake kwa jina kliniki na mchoro wa bendera ya Kenya kwenye makonteina hayo ukionyesha kuwa ni mradi wa serikali wakusaidia wananchi wa Kenya kwa matibabu. Wanaume waliovalia sare wanaelekea kazi huko.

Gari la kuvuta trela lina rangi nyeupe, na lina maandishi yanayoashiria kuwa ni sehemu ya huduma ya afya. Trela lina magurudumu maane, na linaonekana limeuundwa kama ofisi au chumba cha kliniki chenye vifa. Mazingira ya nyuma, yanaonyesha miti na anga yenye mawingu, ikionyesha hali ya asili ya kijijini.

Mkusanyiko wa watu walioketi kwenye viti chini ya mti wanaonekana kushiriki kwenye tukio la afya. Mbele yao kuna meza iliyo na mashine za vipimo vya afya na madawa kwenye mikebe. Nyuma kuna gari jeupe lenye maandishi ya blue yanayosomeka kama project health care ambayo inawashiria kuwa tukio hili ni la afya.

Gari hili limeegezwa kando na kutumika kama kliniki, kuna watu ambao wamepanga foleni ili kupata matibabu. Kliniki hii ya Beyond Zero inaweza kuwa imepangwa na serikali ili kufikia wenye wasioweza kupata matibabu kwa urahisi.

Meno ya mbele ya juu yamepata madhara. Kuna jino lililopasuka kwa kiasi kikubwa. Kuna uwezekano wa kurekebisha jino hilo kama vile kujenga tena. Inaonekana ni picha ya kimatibabu, pengine kutoka kwa daktari wa meno. Upande mwingine kuna maandishi ya Mark Dental ya hosipitali hii.

Mtu anapiga mswaki kwenye meno yake. Rangi ya mswaki ni mchanganyiko wa bluu na nyeupe. Mdomo wake uko wazi kiasi, na meno ya juu pamoja na ya chini yanaonekana. Huku sehemu ya mswaki ikishikiliwa dhidi ya meno. Zoezi hili la usafi, ni muhimu, kwa sababu ya afya ya meno, ili kuepusha magonjwa ya fizi.

Meno ya binadamu ya mbele imepasuka, ingine yanaonekana kuwa na uharibifu, ambao mara kwa mara huletwa na maambukizi ya ufizi. Hali hii imebadilisha rangi yake kuwa kahawia.

Vifaa hivi vinatumika sanasana kwenye kutengenezeshea meno, kila kifaa kina kazi yake maalum. Vifaa hivi vina rangi ya fedha na vinafaa kutunzwa vizuri ili visieke wagonjwa maambukizo kwenye meno zao.

Kinywa cha binadamu, yawezekana kuwa mwanamume ama mwanamke, ambacho kimefunguliwa, na kwenye upande wa juu kuna meno, ambazo ni nyeupe pepepe. Likiashiria kwamba, anatunza meno yake, na anaiweka kuwa usafi, kwani, hakuna maambukizo kwa meno zake.

Mtu anafanyiwa uchunguzi wa meno na daktari wa meno, mikono ya daktari ikiwa na glovu za rangi ya bluu akitumia kifaa maalum kuangalia ndani ya mdomo wa mgonjwa. Mdomo wa mgonjwa umefunguliwa ili kuruhusu daktari kufanya uchunguzi wake vizuri. Hii ni hali ya kawaida inaonyesha matibabu au ukaguzi wa kiafya katika sehemu ya meno, kuhakikisha afya ya kinywa na meno yako sawa.

Meli hii ambayo inaeza kuwa ikitumika katika kazi ya uokoaji. Ina rangi ya blue na nyeupe. Ina wanaume wawili ambao wamevalia mavazi ya uokoaji ya Red Cross.

Kikosi cha waokoaji kikiwa kazini katika tukio la dharura. Wamevaa sare maalum za rangi nyekundu na nyeusi pamoja na vifaa vya usalama kama vile kofia ngumu, glovu na viatu vya kazi. Wengine wanashikilia machela ishara ya kuwa wanamchukua mtu aliyejeruhiwa au aliye katika hali ya dharura, kupelekwa kwenye gari la wagonjwa lililo wazi upande wa kulia.

Mtu aliyesimama na moto nyuma akipendekeza kwamba anahusika katika aina fulani ya uchomaji unaodhibitiwa au kusafisha mimea. Moto unaonekana na moshi unaonyesha kuwa moto unafanya kazi. Mtu huyu anaonekana kutupa kitu motoni ikiwezekana kusaidia kudhibiti.

Kwenye eneo hili, kuna mkasa wa mto ama ajali ya moto. Kuna mabakio mabati yaliyo kwenye sakafu, ikiashiria kwamba kila kitu kimechomeka. Kuna watu ambao wako hapa na wanasaidia ili kuzima moto.

Wanaume, wanawake na watoto wanaonekana wakizunguka eneo ambalo janga limetokea. Wapiganaji, wazimamoto wakiwa na ovalori nyekundu wakiwa chini kusaidia hali hiyo katika kile kinachoweza kuonekana kama ajali ya moto. Karibu kuna watu katika jengo ambao wanashuhudia sawa.

Gari la wagonjwa aina ya Toyota Landcruiser, ina rangi nyeupe na maandishi mekundu ya buluu kwa jina ambulance . Gari hili lina nambari ya usajili KDC zero , nine, zero B, ikionyesha kuwa linatoka nchini Kenya na lina taa za dharura . Gari hii ni la kutoa huduma za dharura za kiafya.

Mvua nyingi imenyesha, na kukawa na mafuriko. Kando kuna kikundi cha watu ambao wanatazama mwanamke mmoja. anayesaidiwa kuvuka na wanaume wawili. Mwanamume mmoja, aliyevalia koti lenye msalaba mwekundu, ni wakikundi cha Red Cross, ambacho husaidia watu janga kama hili linapotokea.

Mafuriko yako katika eneo la makazi, maji yamejaa barabarani na watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji yaliyofurika. Mmoja akiwa amevaa jaketi la bluu na mwingine akiwa na sweta ya manjano. Watu wengine wanaonekana wakiwa ndani ya jengo wakitazama tukio hilo kutoka juu ya ukuta au ua. Baadhi yao wamefunika ukuta vitambaa vikubwa vya majani na vyeupe.

Nje ya hospitali kuna wanaume wawili ambao wamevalia mavazi yenye rangi ya kijivu. Wamevalia pia gloves . Wanaonekana kwamba ni wazima moto wameleta mgonjwa ambaye anaonekana ako katika hali mahututi. Pia nje kunaonekana wagonjwa wengine ambao wameketi chini wakiongoja kuhudumiwa.

Wanaume wawili wako kwenye lango la shule iliyofurika kwote. Wamevaa nguo za kawaida lakini yule anayetazama kando amevaa koti la kuangazia, lenye alama ya msalaba mwekundu mgongoni. Ukuta unaoshikilia lango la chuma la shule una beji nyekundu iliyopakwa rangi nyekundu. Maandishi kwenye beji hayaonekani kwa urahisi isipokuwa neno shule.

Mafuriko yamekumba eneo hili. Watu wanavuka kwa kutembea na wengine wanatumia mashua kuenda mahali ambapo ni pakavu. Nyuma yao kuna nyumba ya mabati iliyoporomoka, pia kuna nyumba zingine kwa mbali na miti ya kijani, ikiashiria kuwa maeneo haya ni ya kijiji. Anga ni ya bluu na mawingu ya mvua.

Jengo kubwa limeporomoka vibaya sana na sehemu zake nyingi zikiwa zimeanguka chini. Inawezekana kuwa imesababishwa na mtetemeko wa ardhi, mlipuko mkubwa au kutojengwa vizuri kwa kutumia kanuni zinazofaa. Gari jeusi limefunikwa na vifusi na liko katika mabaki yaliyoharibika.

Baada ya siku yenye upepo mkali, mabati ambayo yamechakachukuliwa, yameanguka kwenye ardhi iliyoota nyasi. Kuna vipande vya matawi ya miti. Nyumba mbili zimeadhirika pia. Gomba ya kijani kibichi ya mandizi umevunjwa na upepo huo.

Eneo la chini la maji linaonyesha mfumo wa ekolojia ya baharini. Samaki mbalimbali na miundo ya matumbawe huonekana huonekana ndani ya maji ya blue na kupendekeza bahari ya kina yenye afya. Kina na rangi ya maji huonyesha mazingira hai chini ya maji.

Gari la wagonjwa lenye taa nyekundu zilizoakishwa limeegezwa karibu na mlango wa kuingia jengoni. Mbele ya jengo kuna barabara ya waenda kwa miguu. Imepakwa rangi nyeupe na nyeusi, pia kuna taa barabarani. Kutokana na uwepo wa gari la wagonjwa, inaonekana kuwa ni kituo cha afya.

Ndani ya hospitali kwenye chumba hiki, kuna troli ambayo imebeba bidhaa kadhaa ambazo hutumika kwenye hospitali. Kuna chupa mbili ambazo zina rangi ya bluu na mabomba meupe hutumika sanasana wakati mgonjwa anapewa oksijeni . Chini yake kuna kipima uzito.

Kifaa cha matibabu cha kupima hali ya afya, kinaoneka kama mashine ya kupima vipimo mbalimbali, kama mapigo ya moyo au shinikizo la damu. Kifaa hiki kiko juu ya stadi ya gurudumu, kando yake kuna mtu asiyejulikana kama ni muuguzi ama mgonjwa.

Vitu vifuatavyo vinaashiria kwamba hiki ni kituo cha afya. Baadhi yake ni sindano ambazo zimewekwa kwenye kishikiliaji cha plastiki cha rangi ya manjano. Vifaa vingine ni glovu zilizopo kwenye boksi, chupa mbili za plastiki huenda ni dawa. Mazingira ni safi na ni muhimu ili kuzuia maambukizi.

Mwanamke anaonekana akirekebisha mwanga wa upasuaji wa meno unaotumiwa sana katika kliniki za meno ili kumulika mdomo wa mgonjwa wakati wa taratibu. Imewekwa kwenye mkono unaoeza kurekebishwa kuruhusu nafasi sahihi kwa taa bora. Vifaa vinavyozunguka ikiwa ni pamoja na kufwatilia na viumbo vya ziada vya meno.

Dawa na vifaa vingi vinatumika kumshawishi mgonjwa vipo kwenye meza hospitalini. Inatakiwa kuwekwa mahali pasafi, pia kuna glovu ndani ya box hizi ni muhimu sana kwa hivyo hutumika kujingika na vidudu.

Huyu ni mhudumu wa afya amevalia sare zake za kazi ambazo ni za rangi ya buluu na pia amevalia glovu na barakoa. Mavazi haya ni ya kujikinga kutokana na mazingira aliyomo ambapo ni hospitalini, kwenye kunaweza kuwa na maambukizo tofauti. Ameinama na kuketi ikionekana kwamba ako na hofu.

Chupa hii, ina virutubisho vya Calcium, Magnesium pamoja na Vitamini three D, ambayo ni ya kampuni ya Jamieson. Pia inaonekana, una vidonge mia ya moja, na ziada ya vidonge mia moja. Virutubisho hivi, vinasaidia kujenga mifupa imara, katika mwili wa binadamu.

Chupa ya dawa ya Tylenol ambayo inatumika kupunguza maumivu na kupunguza homa. Ina miligramu mia tano na pia ina maelezo muhimu kama vile idadi ya vidonge mia moja na hamsini.

Dawa ya Calpol hutumika kwa ajili ya kutuliza maumivu, na homa inayoambatana na maumivu ya sikio, kichwa na maambukizo kwa watoto, hutumika kwa watoto walio na umri wa zaidi ya mwezi mmoja na zaidi, ina madhara yake ambayo ni kichefuchefu, na kutapika.

Bidhaa inayoitwa Parvexon plus injection. Sindano hii imeundwa kwa ajili ya matumizi ya kutibu hali, ambayo kuna uwezekano inarejea usimamizi wa kliniki wa dharura kwa masuala fulani ya Afya ya wanyama haswa kwa mapafu.

Mtoto mdogo anaegemea juu ya mzazi ama huenda mtu mwingine analishwa chanjo kwa njia ya matone ya mdomoni. Mkono wa muhudumu wa afya unashikilia kifaa chakudodoshea chanjo hii mdomoni. Anapatiwa chanjo ya mapema ili kuzuia maambukizi hasa kama ugonjwa wa polio. Chanjo inatolewa kwa uangalifu mkubwa na mazingira inaonyesha matunzo.

Mtoto mchanga anapewa huduma ya kiafya na mtu wa huduma aliyevalia glovu nyeupe, mlezi wake akiwa amemshikilia kwa karibu. Inaonekana huduma hii inatolewa katika kampeni ya chanjo. Picha hii imechapishwa mwaka wa ishirini na kumi na saba kama inavyoonekana kwenye kona ya chini ya kulia. Inaakisi au kuashiria umuhimu wa hudumu za msingi sana sana kwa watoto.

Eneo hii ni la huduma za kiafya. Mwanamke amevalia sare ya wanahudumu za rangi ya buluu. Na anamhudumia mwanaume alieketi kwa kuzingatia usalama wao amevalia barakoa. Mhudumu anaonekana kutoa ushauri kwa mgonjwa . Chini kuna maandishi governor Jonathan Bii Chelilim, Octoba ishirini na tisa mwaka wa ishirini na nne. Inaonyesha tukio linahusiana na gavana kutoa huduma kwa wananchi .

Mtoto ako kwa mkono ya mlezi wake na anapokea chanjo kutoka kwa daktari, amevaa glavu nyeupe. Mlezi wake amevalia vazi lenye rangi ya buluu. Mtoto ako kwenye maumivu anapochomwa sindano kwenye mkono wake.

Mtoto aliyevaa nguo nyeupe na nyekundu ya maua amelazwa kwenye kitanda cha hospitali kwenye matandiko meupe na anachomwa sindano kwenye paja lake. Mkono wa kushoto labda ni mzazi wake, amemshika wakati anachomwa sindano.

Mwanamke mwenye umri wa makamo ameshika karatasi ya plastiki nyeusi, ambapo anaweka taka au uchafu. Kuna msichana mdogo ambaye ako kando yake na anamsaidia kwa kazi hiyo. Wamevalia barakoa na glovu kujikinga kutokana na viini vinavyotokana na uchafu. Inaonekana kana kwamba, kikundi fulani kimekusanyika na kufanya usafi kwa mazingira haya, kwani kuna watu nyuma yao wanaofanya kazi hii. Pia wamevalia nguo za rangi moja nyeusi na nyeupe.

Katika eneo hili, mhudumu huyu wa afya ambaye ni mwanamke amevalia koti lake na kuna mtoto ambaye anampea dawa ya chanjo kwa matone kwenye mdomo. Dawa hii inazuia magonjwa mengi ambayo yanawezapata watoto wakiwa wachanga. Inaonekana wahudumu hawa wa afya wako wanaenda katika majumba ya watu ambapo wanapea watoto chanjo hizi.

Watu wamekusanyika kwenye baraza la jengo. Inaeza kuwa wamekuja katika kituo cha afya au kliniki. Watu wengi waliopo ni wanawake, baadhi yao wakiwa wamebeba watoto mgongoni, na wengine wakiwa wameka na watoto wadogo mikononi. Wanaume pia ni wachache, wanaonekana wamesisimama upande wa kulia. Wanawake wameva mavazi ya kitamaduni ya rangi angavu.

Mtoto amelazwa kwenye kitanda cha hospitali akipatiwa huduma ya matibabu kutoka kwa daktari wa watoto. Mamake mwenye amevalia nguo nyeupe amekaa karibu na yeye. Kuna kabati yenye iko na kikombe, chakula na maji. Kwenye chombo kinyume na hapo ni mgonjwa mwigine ambaye haonekani vizuri.

Katika eneo hili la shamba kuna mimea ambayo ni ya kijani kibichi. Mimea hii inaweza tumika kutegenezea dawa ambayo inaeza tibu magonjwa mbalimbali kama ugonjwa wa mifupa na maugio na pia kisukari.

Mandhari ya mashambani au kilimo yenye maua mwitu ya manjano yanayokua kando ya shamba lilolimwa, mimea ya mahindi au mahindi inaweza kuonekana upende wa kulia na kupendekeza hii ni shamba. Mandhari nyuma yana mashamba wazi, miti na anga ya bluu isiyokuwa shwari. Inaonyesha siku ya jua yenye hali ya hewa nzuri, uwepo wa mauwa ya mwituni unaweza kuonyesha upandaji shiriki udhibiti wa wadudu wa asili au mimea asilia inayokua kando ya mazao

Mti huu umemea katika eneo la wazi. Majani yake ni ya kijani kibichi. Majani yake yanaweza tumika kwa kutegenezea dawa ambazo zinaweza tibu magonjwa mengi. Magonjwa haya ni kama shinikizo la damu, kisukari na mengineyo.

Mazingira haya ya asili, kuna mmea ambao ni wa rangi ya kijani kibichi, majani yanaonekana mazuri. Mmea huu unawezatumika kwa kutengeneza dawa ambayo inaweza tibu magonjwa mbalimbali kama kisukari na sinikizo la damu.